Watu wazima, wanaume kwa wanawake wamekaa katika chumba cha darasa. Huku mwanaume mmoja aliyeko mbele yao aliyevaa koti ya rangi ya khaki, anaonekana kuwaeleza watu hao juu ya jambo fulani.

Watu wameketi katika chumba cha darasa, huku mwanaume mmoja aliye vua barakoa yake akiwa amesimama mbele ya meza ya wanawake akiwaelekeza kuhusiana na jambo fulani. Hii inaonyesha kuwa elimu inayo tolewa hapa ni elimu ya watu wazima.

Watu wakiwa wamekusanyika katika meza moja yenye kifaa cha umeme juu yake na mdada mmoja aliyevaa glavu ya rangi nyeusi akionekana kuwaelekeza wenzake namna ya kutumia kifaa hicho.

Wanakijiji wakiwa wamekusanyika chini ya mti, huku kukiwa na watu waliosimama mbele yao, na pembezoni kukiwa na bustani ya kilimo cha umwagiliaji. Hii imeonyesha kuwa watu hawa wamekuja kuwafundisha wana kijiji hao namna ya kufanya kilimo cha kisasa.

Watu wazima wakiwa wamekaa katika chumba cha darasa wakimskiliza mwanaume mmoja aliyesimama mbele yao akiwa ameshika kifaa cha kompyuta pamoja na kuwaelekeza watu hawa juu ya maswala mbalimbali, hii inaonyesha kuwa mahali hapa watu hawa wanapatiwa elimu na elimu hiyo huenda kuwa ni elimu ya watu wazima.

Wanawake mbalimbali wakiwa wamekusanyika sehemu moja wote wakiwa wamevaa kama kabila la Wamasai wakimwangalia mwanamke aliyeketi anayeshona. Hii inaonyesha kuwa wanawake hawa wanapatiwa elimu juu ya ushonaji.

Watu wa rika tofautitofauti wakiwa katika chumba cha darasa, huku wakimsikiliza mwalimu aliyevaa shati la mikono mirefu aliyeshusha barakoa usawa wa kidevu; hii inaonyesha kuwa watu hawa wanapatiwa elimu ya watu wazima.

Watu mbalimbali wakiwa wameketi katika chumba, huku wakiwa na maji pamoja na madaftari kwa kila mmojawao. Mwanaume mmoja aliyesimama mbele yao aliyevaa shati la bluu, anaonekana kuwaelekeza watu hao juu ya jambo fulani. Hii inaonyesha kuwa katika sehemu hii kuna elimu ambayo inatolewa.

Mwanamke mmoja aliyevaa shati ya rangi nyeupe yenye maandishi na kofia za usalama, akiwa anawaonyesha watu namna umeme unavyosambazwa. Hii inaonyesha kuwa watu hawa wanapatiwa elimu ya kujua namna ya usambazaji wa umeme, katika nyumba zao.

Watu wazima wakiwa wamekusanyika katika chumba kina choonekana kuwa ni darasa huku wakiwa wamevaa barakoa. Hii inaonesha kuwa watu hawa wanapatiwa elimu juu ya jambo fulani, na elimu hii huwa ni elimu ya watu wazima.

Watu wazima wakiwa wamesimama mbele huku nyuma kukiwa na chati kubwa, hii inaonyesha watu hawa wametoka kupatiwa elimu ya watu wazima inayohusisha jambo fulani.

Watu mbalimbali wamesimama mbele ya chumba. Watu hawa inaonekana kuwa walikuwa na mjadala kuhusiana na jambo fulani ambalo sasa wamelihitimisha, hivyo wanachukua picha kwa ajili ya kumbukumbu ya mjadala huo.

Watu wazima wamekusanyika katika chumba cha darasa. Huku mwanamke mmoja aliyevaa kilemba akiwa anaandika katika ubao wa darasa hilo. Hii inaonyesha kuwa watu hawa wanapatiwa elimu ya watu wazima.

Vijana wamesimama mbele ya meza yenye kifaa cha umeme, huku kukiwa na msichana aliyevaa kofia ya kujilinda, hii inaonyesha kuwa vijana hawa ni wanafunzi wa umeme ambao wamefanya mjadala kuhusiana na namna umeme unavyosambaa.

Watu wa rika tofautitofauti wamekusanyika katika sehemu moja, huku kukiwa na mwanamke aliyevaa koti la rangi nyeusi pamoja na miwani; akionekana kuwaeleza watu hao juu ya suala fulani. Hii inaonyesha kuwa watu hawa wapo mahali hapo ili kupatiwa elimu.

Watu wakiwa wamekusanyika katika meza moja, huku meza hiyo ikiwa na madaftari pamoja na kalamu wakimuangalia mzee aliyevaa shati la mikono mirefu, akiandika kitu kwenye daftari hii inaonyesha kuwa watu hawa wanapata elimu juu ya jambo fulani.

Wanawake wawili wapo katika chumba cha darasa huku meza yao ikiwa imejaa madaftari pamoja na vitabu, mwanamke aliyevaa koti anaonekana kumwelekeza mwanamke aliyevaa kilemba.

Wanafunzi wamekusanyika huku katikati yao kukiwa na kifaa cha umeme, mwanamke mmoja aliyevaa glavu mkononi mwake, anaonekana kuwa ndiye anayaelekeza wenzake juu ya namna ya kutumia kifaa hicho.

Mwanamke mmoja aliyesimama mbele ya shelfu kubwa zilizojaa vitabu akiwa ameshika mkoba mfano wa kikapu mkononi mwake, hii inaonyesha kuwa mwanamke huyu anatafuta kitabu kwa ajili ya kujisomea, na mazingira aliyopo inaonekana kuwa ni mazingira ya maktaba.

Mwanamke mmoja akiwa ndani ya duka la vitabu, amesimama mbele ya shelfu zilizojaa vitabu vingi, akionekana kuchagua kitabu ambacho anataka kukisoma.

Bendera za rangi zinazovutia zinazotumika kwaajili ya watoto. Bembea hizi huwafanya watoto wajihisi wenye furaha na hutumika wakiwa shuleni au nje ya mazingira ya shule.

Mwanamke mmoja aliyesimama nje ya mlango huku akiufungua, aliyevaa baibui; na milango hiyo ikionekana kuwa na katuni zilizobandikwa mlangoni pamoja na ukutani. Hii inaonyesha kuwa sehemu hii huweza kuwa ni sehemu ya darasa kwa ajili ya watoto wadogo.

Mandhari mazuri yenye nyasi za kijani kibichi huku kukiwa na bembea mbalimbali na michezo ya watoto. Hii inaonyesha kuwa sehemu hii aidha ni shule ya watoto wadogo au sehemu maalumu ambapo watoto huenda kwa ajili ya kucheza.

Mandhari yanayoonyesha bembea za watoto, zikiwa zimerembwa kwa rangi mbalimbali. Hii inaonyesha kuwa mahali hapa ni sehemu ambapo watoto huja kwa ajili ya michezo.

Bembea maalumu ya kuteleza inayotumiwa na watoto ili kujifurahisha. Bembea hizi huweza hupatikana mashuleni, ili kuwafanya watoto waweze kufurahia wakati wanapokuwa shuleni.

Uwanja uliojaa bembea mbalimbali, hii inaonekana kuwa ni sehemu ambapo watoto huja kucheza pamoja na kujifurahisha. Sehemu hii inaweza ikapatikana katika shule au sehemu za kuchezea watoto.

Ndani ya mandhari ya shule ya msingi, wapo wanafunzi mbalimbali wakiwa wanabembea katika bembea zilizowekwa nje ya shule hiyo. Hii inaonyesha kuwa wanafunzi hawa wanapata muda wa kupumzika kutokana na masomo.

Mandhari ya kijijini huku kukiwa na watu ambao wameketi katika mkeka wakiwa na madaftari, wakimsikiliza kwa makini mwanamke aliyevaa baibui jeusi lenye mistari myeupe, akionekana kuwaelekeza kuhusiana na jambo flani. Hii inaonesha kuwa watu hawa wanapatiwa elimu.

Wanafunzi wamekaa katika chumba cha darasa ambacho kina shelfu zilizojaa vitabu vingi nyuma ya darasa hilo, huku akionekana mwalimu aliyevaa koti pamoja na kanzu akiwa anawaelekeza wanafunzi hao.

Wanawake watatu wakiwa wamekaa kwa pamoja wakiwa wamevaa tsheti zenye maneno sawa huku wakiwa na penseli kwenye mikono yao pamoja na madaftari hiyo inaonyesha kuwa wanawake hawa wanajisomea.

Watu wamekaa katika darasa lenye kuta za rangi ya njano pamoja na ubao mweupe mbele yao. Huku mmoja akiwa amesimama, hii inaonyesha kuwa watu hawa wanapata elimu juu ya masuala mbalimbali.

Wasichana wanne wakiwa wamesimama huku kila mmoja wao akiwa ameshika ramani ya bara la Afrika, hiyo inaonyesha kuwa wasichana hao walikuwa wakisoma ramani za bara la Afrika.

Mwanaume amesimama mbele ya ubao mweusi, huku akiwa ameshika vitu katika mikono yake. Mkono mmoja umeshika mpira uliotengenezwa kwa mfuko pamoja na kamba, na mkono wa pili umeshika kamba iliyosukwa.

Mwanamke mmoja amesimama mbele ya shelfu zilizojaa vitabu mbalimbali, huku akiwa anachagua kitabu kwaajili ya kwenda kujisomea. Hii inaonyesha kua mwanamke huyu yupo katika duka linalouza vitabu au maktaba ya vitabu.

Vijana wanne wamekaa katika chumba kinachoonekana kuwa ni darasa, wamejikusanya wakimuangalia mwenzao alievaa tisheti ya rangi nyeupe, alieshikilia kifaa cha kielektroniki.

Mwanamke mmoja pamoja na mwanamume mmoja wakiwa wamekaa katika darasa lenye madirisha makubwa ya vioo, huku mwanamume akiwa amesimama akimuonyesha kitu mwanamke kwenye daftari hilo; hii inaonyesha kuwa watu hawa wanapata elimu au wanasoma juu ya masuala mbalimbali.

Watu wa rika mbalimbali wameketi katika viti na madawati huku wakiwa makini kila mmoja na meza yake, wengine wakionekana wananakiri na wengine kusoma. Hii inaashiria kuwa watu hawa wanapatiwa elimu ya watu wazima.

Wasichana wanne wakiwa wamesimama kila mmoja akiwa na picha ya ramani ya Afrika. Hii inaonyesha kuwa wasichana hawa walipewa kazi ya kuchora ramani hizo ili waweze kukariri na kutambua vizuri nchi zinazopatikana katika bara la Afrika.

Jopo kubwa la watu wakiwa wamekaa katika darasa wakionekana wakinakili katika vitabu au madaftari yao hii inaonesha kua wanafundishwa kuhusu mada mbalimbali

Wanafunzi wakiwa katika chumba cha darasa chenye viti vyeusi pamoja na meza, huku wakionekana kuwa na madaftari pamoja na vitabu na kila mmoja wao akiwa anajisomea. Mazingira haya yanaonyesha kuwa wanafunzi hawa wanapatiwa elimu.

Wanawake watu wazima kwa watoto, wamejikusanya katika darasa huku wakionekana kuwa wanajifunza namna ya kushona hivyo mahali hapa ni sehemu maalum ambapo wanawake hawa wanapatiwa mafunzo ya ushonaji.

Wanafunzi wamekaa kwenye viti, wakiwa na madaftari yao juu ya meza ikionyesha kuwa walikuwa wanajadiliana kuhusu maswala mbalimbali ya kielimu. Wakiwa pamoja na kifaa kinachowawezesha kupata mtandao kwa urahisi.

Wanawake wakiwa wameketi katika chumba cha darasa huku kila mmoja wao akiwa na daftari pamoja na kalamu, wakionyesha umakini wa kuwa wanamsikiliza anayewafundisha, hii ni kuonekana kuwa watu hawa wanapatiwa elimu ya watu wazima.

Watu wapo katika chumba cha darasa huku kila mmoja wao akionekana kuwa ananakiri kitu fulani katika daftari alilokuwa nalo katika meza yake, hii inaonyesha kuwa watu hawa wanapatiwa elimu katika jambo fulani.

Wanaume watatu wakiwa wamejikusanya katika meza zenye makaratasi makubwa meupe ikionyesha kuwa makaratasi hayo yana chati mbalimbali huku mwanaume aliyevaa kanzu pamoja na koti la bluu akiwa anaandika chati hizo.

Wanawake wa kabila la kimasai wakiwa wamevaa nguo zinazoashiria kabila hilo, huku wakiwa katika darasa. Na wanawake waliokaa mbele wakiwa wameshika mbao ndogo zilizoandikwa irabu za kiswahili. Hii inaonyesha kuwa wanawake hawa wanajifunza kusoma, na elimu hii ni elimu ya watu wazima.

Wanawake watu wazima wakiwa wamekaa katika darasa huku mmoja wao akiwa mbele ya ubao akiwa anaonyesha neno la kiingereza. Hii inaonyesha kuwa wanawake hawa wapo katika elimu ya utu uzima.

Watu wazima wakiwa wamekaa kwenye darasa lenye viti pamoja na madawati yake, huku wakiwa na kalamu pamoja na karatasi ambayo inaonyesha kuwa wananakili vitu katika karatasi hiyo. Mandhari haya yanaonyesha kuwa watu hawa wanapatiwa elimu ya watu wazima.

Mwanaume aliyevaa miwani amekaa kwenye kiti huku akisoma kitabu kilichopo juu ya meza, nyuma yake kukiwa na shelfu yenye vitabu pamoja na makaratasi mbalimbali. Mandhari hayo yanaonyesha kuwa mwanaume huyu yupo katika maktaba.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa katika chumba cha darasa, huku kila mmoja wao akiwa na sehemu ya kunakili yaani daftari pamoja na kalamu. Hii ni kuonyesha kuwa watu hawa wanapatiwa elimu ambayo wanaitaka.

Mwanamke mmoja amesimama mbele ya shelf zenye vitabu vingi ambapo inaonyesha kuwa yupo katika eneo la maktaba kutokana na vitabu vilivyomzunguka.

Watu wenye rika la utu uzima wakiwa wamekaa katika chumba huku wengine wakiwa na kompyuta juu ya meza zao, hivyo inaonyesha kuwa watu hawa wanapatiwa elimu ya watu wazima.

Wanaume wamejikusanya katika meza yenye karatasi kubwa iliyochorwa chati, huku mwanaume mmoja aliyevaa shati ya mikono mirefu ya rangi ya bluu na nyeupe akiwa ameinama akiandika katika chati hiyo.

Watu wamekusanyika katika darasa lenye viti vingi huku mwanamama mmoja aliyevaa kitenge chenye nakshi nyekundu akiwa anaonyesha kitu katika daftari inaonekana kuwa mwana mama huyu anawaelekeza wenzake juu ya jambo fulani.

Watu mbalimbali wamekaa, wengine wakiwa wanakula na wengine wakiwa na kompyuta zao katika meza zao ikionyesha kuwa wanafanya majadiliano ya mada tofauti tofauti.

Wanawake wakiwa katika chumba cha darasa huku kila mmoja wao akiwa amevaa tisheti ya rangi nyeupe yenye nembo ya kampuni ambazo zinafanana, hii inaonesha kuwa wanawake hawa wameitishwa na kampuni hiyo ili kupewa elimu kuhusiana na jambo husika.

Wasichana wanne wakiwa wameinama wanamuangalia mwenzao mmoja anayepima kitambaa, huku ikonekana kuwa wasicha hao, wanajifunza namna ya kushona.

Mwanaume mmoja aliyesimama mbele ya ubao huku akiwa ameshika mpira uliotengenezwa kwa mfuko pamoja na kamba ya katani na mkono mwingine akiwa ameshika kamba iliyotengenezwa kwa nyasi, hii inaonesha kuwa mwanaume huyu anatoa elimu ya namna ya kutengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia mambo ya kawaida.

Wanaume wawili wakiwa wamechuchumaa chini, huku katikati yao kukiwa na karatasi; iliyochorwa na moja ikiwa inawekwa majani halisia na vijiti, ili kuonyesha mtu akiwa anachuma kutoka katika majani hayo.

Watu wakiwa wameketi katika eneo ambalo wengine wanalitumia katika kusoma na kujadiliana maswali mbalimbali ya kielimu na wengine wakiwa wanapata chakula. Hii ni kuonyesha kuwa watu hawa wanapatiwa elimu.

Watu wenye rika la utu uzima wakiwa wamekusanyika ambapo mwanaume mmoja aliyevaa sweta la rangi nyeusi akiwa anachora au anaandika katika karatasi kubwa nyeupe, hii inaonekana kuwa watu hawa wanapatiwa elimu fulani.

Wanawake wawili na mwanamume mmoja wakiwa wameketi na mbele yao kukiwa na kifaa cha kielektroniki ambacho ni kompyuta wakikitazama, hii inaonyesha kuwa kuna kitu ambacho anajifunza kupitia kifaa hicho.

Watu wamekusanyika katika meza wakike kwa wakiume, huku kukiwa na mwanaume mmoja aliyesimama ameshika kalamu akionekana kuandika katika karatasi, hii inaonyesha kuwa watu hawa wanapatiwa elimu au mafunzo kuhusiana na jambo fulani.

Wanafunzi watu wazima ambao ni wanawake wakiwa wamekaa katika madawati, huku kila mmoja wao akiwa na kalamu pamoja na daftari, ikionesha kuwa wana nakili jambo fulani.

Wanaume wawili wakiwa wamechuchumaa chini huku mmoja akiwa amevaa shati ya rangi nyeupe na mwingine akiwa amevaa shati la kitenge wanaume hawa wanatengeneza mchoro kwa kutumia majani asilia.

Wanawake wakiwa wamekaa katika chumba cha darasa, ambapo kila mmoja ana daftari mbele yake, wakiwa makini. Hii inaonyesha kuwa wanasikiliza mada inayotolewa ili kuweza kuielewa.

Watu wa rika ya utuuzima wakiwa wamesimama, huku kila mmoja wao akiwa ameshika cheti cha kuhitimu elimu au masomo ambayo walikuwa wanapatiwa.

Watu watatu, mwanamke mmoja pamoja na wanaume wawili, wakiwa mbele ya kompyuta aina ya HP; wanaume hao wawili wamesimama na mwanamke akiwa amekaa, huku wakiwa wameshika kifaa kinachotumika kuendesha kompyuta hiyo.

Watu wazima wakiwa katika chumba cha darasa, huku kukiwa na mwalimu aliyevaa kamba ya kitambulisho amesimama mbele yao akigawa karatasi. Hii inaonyesha kuwa watu hawa wanapatiwa elimu kuhusiana na jambo fulani.

Watu wakiwa wameketi katika chumba kikubwa huku mwanamke mmoja akiwa amevaa mtandio wa rangi ya bluu amenyoosha mkono wake, hii ni kuonesha kuwa anataka kuuliza kutokana na yale waliyofundishwa au kutoa maoni kuhusiana na yale waliyofundishwa.

Watu wamekusanyika wakiwa wamekaa katika viti vya rangi ya bluu huku wakionyesha umakini. Hii inaonyesha kuwa watu hawa wanapatiwa elimu ya jambo fulani.

Watu wamekaa pembezoni mwa shamba la mahindi huku kila mmoja wao akiwa amevaa barakoa na mwanamume mmoja akionekana kusimama mbele yao akiwaelekeza. Hii inaonyesha aidha anawaelekeza kuhusu masuala ya kilimo kutokana na mazingira waliyopo.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa darasani, huku kila mmoja wao akionekana kunakiri. Hii inaonyesha kuwa wanafunzi hawa wanafanya mtihani kutokana na yale yote waliyofundishwa.

Wanawake wakiwa katika darasa ambapo nyuma kukiwa na vifaa mbalimbali vya kielektroniki. Wanawake hao wanaonekana wakiwa na karatasi pamoja na kalamu, hii inaonyesha kuwa wanawake hawa wapo katika mtihani kutokana na mkao wao.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wamekaa katika chumba ambapo wanaonekana wanajifunza kuhusu jambo fulani kutokana na kompyuta iliyopo juu ya meza hiyo.

Kijana wa kiume aliyevaa suti ya rangi nyeusi amesimama, huku akionekana kutoa hoja kutokana na majadiliano yanayoendelea ndani ya chumba hicho.

Wanawake wawili wamekaa kwenye viti wakiwa na meza iliyojaa vitabu wakionekana kujadiliana kuhusu masuala mbalimbali yanayopatikana katika vitabu hivyo huku nyuma yao kukiwa na ramani.

Ndani ya chumba wapo watu mbalimbali, ambao wanamsikiliza mwanaume mmoja aliyesimama mbele yao, huku katika meza kukiwa na bidhaa mbalimbali na mbele kukiwa na karatasi yenye taarifa. Hii inaonyesha kuwa mwanaume huyu anatoa taarifa kuhusiana na mambo mbalimbali.

Wanawake wakiwa katika chumba huku kwenye meza zao wakiwa na karatasi na kila mmoja akiwa na kalamu. Hii inaonyesha kuwa wanawake hawa wanapatiwa elimu, na elimu hiyo ni ya watu wazima.

Chumba cha darasa kinachoonyesha mwanamume aliyevaa koti la rangi ya bluu pamoja na tisheti nyeupe yenye mistari meusi, akiwa ameketi, ameshika peni yake karibu na shavu, hii inaonyesha kuwa mwanaume huyu anatafakari juu ya jambo fulani.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama katika kiunga kikubwa cha nyasi huku mwanaume aliyevaa shati ya rangi nyeupe akiwa ameshika daftari anaonekana kumuelekeza mwenzake kuhusiana na kile kilichoandikwa katika daftari hilo.

Chumba chenye watu mbalimbali wa kike kwa kiume wamekaa wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele akiwa amevalia shati ya mikono mirefu.

Wanafunzi wa kiume waliopo katika chumba maalumu ambapo kila mmoja ana kifaa cha umeme mbele yake, hii inaonyesha kuwa wanafunzi hawa wanajifunza namna ya usafirishaji wa umeme katika vifaa mbalimbali.

Wanawake waliovaa kama kabila la Wasai wakiwa wameketi katika viti vya rangi nyeupe, huku mbele yao wakiwa na wanawake wawili walioshika bao ndogo zenye irabu za Kiswahili; hii inaonyesha kwamba wanawake hawa walihudhuria masomo.

Watu wakiwa katika eneo linaloonekana kuwa ni eneo la kutengenezea samani, huku mwanaume mmoja akiwa ameshika daftari na akiweka penseli katika sikio lake, hii inaonyesha kuwa mwanaume huyu anasoma juu ya maswala ya utengenezaji wa samani pamoja na mbao.

Msichana mmoja alie vaa koti la jinsi ya bluu huku akiwa na kompyuta mikononi mwake hii inaonesha kuwa msichana huyu anasoma kuhusiana na mambo fulani na kompyuta hiyo inamsaidia kupata maarifa mbalimbali.

Mwanamke aliyevaa nguo zinazoashiria kabila la wamasai; akiwa amesimama katika ubao mweusi, akionyesha konsonati za kiswahili. Mwanamke huyu inaonekana kuwa anapitia elimu ya watu wazima.

Watu wa rika tofauti tofauti wakiwa katika chumba cha darasa huku mbele kukionekana wanawake wawili na mwanaume mmoja aliyesimama, anayeonekana kuwaelekeza wanawake hao kuhusiana na jambo au elimu ambayo wameenda kupatiwa.

Watu wakiwa wamekusanyika katika eneo moja, wamekaa kwenye viti. Huku wameshika madaftari pamoja na vitabu mbalimbali. Hii inaonyesha kuwa, watu hawa wapo katika majadiliano ya kielimu.

Watu wamekaa katika darasa lenye madawati, huku wengine wakiwa wananakilli katika madaftari na wengine wakiwa wanajisomea. Mandhari haya yanaonyesha kuwa, watu hawa wanapata elimu juu ya masuala tofautitofauti.

Watu wamekusanyika katika chumba, huku wakiwasikiliza wanaume wawili walio simama. Mmoja akiwa amesimama katikati yao, na mwingine akiwa amesimama mbele yake kukiwa na meza yenye vitu mbalimbali. Huku nyuma ya mvulana huyo kukiwa na karatasi kubwa, yenye maandishi na maelekezo yanayo saidia katika usomaji.

Watu watatu wakiwa katika chumba kinachoonekana kuwa ni darasa wakiwa wameketi na mbele yao kukiwa na kifaa cha kielektroniki yaani kompyuta. Huku wasichana wawili wakiwa wanatabasamu na mwanamume mmoja akiwa amesimama. Inaonekana kuwa watu hawa wanajadiliana kuhusu masuala ya kilimo.

Mwanaume mmoja ambaye amesimama akionekana kumuelekeza mwezake aliyekaa kwa kuonyesha karatasi iliyoko juu ya meza hiyo ikionyesha kuwa hawa ni watu wanaojifunza kuhusu jambo fulani .

Vijana wawili wamesimama mbele ya ubao mweupe. Huku mmoja akiwa na kalamu pamoja na karatasi ikionyesha kuwa ananakili vitu, na mwingine akiwa mbele ya ubao akiwa anaandika vitu kwenye karatasi ya rangi ya pinki na kuvibandika kwenye ubao huo.

Wanafunzi wamekaa katika viti vikiwa na meza zake katika chumba chenye madirisha makubwa ya vioo huku kukiwa na mwalimu aliyesimama mbele yao akiwa amevaa shati ya rangi nyeupe anayewaelekeza kuhusu mambo fulani.

Wanaume wawili wakiwa wameketi katika viti, na mbele yao kukiwa na kitabu cha dini ya kikrosti yani Biblia. Huku mwanaume alievaa koti la rangi nyeusi na sweta la rangi ya bluu, akiwa anamuelekeza mwenzake kupitia kitabu hicho.

Ndani ya chumba wapo wakina mama huku baadhi wakiwa na watoto wao, na mbele yao amesimama kijana wa kiume aliyevaa shati la rangi nyeupe, huku ameshika picha inayoonyesha namna kina mama hawa wanaweza kulea watoto wao.

Wanawake wawili wakiwa wameketi pamoja huku aliyevaa miwani pamoja na sweta anaonekana kumwonesha mwenzake kitu kilichoandikwa katika kitabu, hii inaashiria kuwa watu hawa wapo katika majadiliano.

Watu wazima wakiwa katika chumba cha darasa huku mwanamke mmoja amesimama mbele yao akiwa amevaa gauni la rangi nyeusi, na kijivu akionekana kuwa anawaelekeza kuhusu jambo fulani.

Wanawake wakiwa wamekusanyika katika chumba cha darasa ambacho kina ubao mweusi uliobandikwa karatasi; huku mwanaume mmoja aliyevaa koti la rangi ya bluu akiwa anaonekana kuwaelekeza wanawake hao kuhusiana na mambo fulani. Hii inaonyesha kuwa wanawake hawa wako katika elimu ya watu wazima.

Watu wa rika tofautitofuti wakiwa katika chumba cha darasa, huku wakiwa wananakili katika karatasi au madaftari waliyonayo juu ya meza zao. Hii inaonyesha kuwa watu hawa wanapewa elimu juu ya jambo flani.

Ndani ya chumba cha darasa chenye ukuta wenye rangi ya njano na mbele kukiwa na ubao wenye rangi nyeupe wamekaa wanafunzi ambao wanasoma huku wakimsikiliza mwalimu ambaye anaonekana kuwaelekeza.

Wanawake wakiwa na watoto wao wadogo wamejikusanya katika hema. Huku, mwanamke mmoja aliyevalia shati la rangi nyeupe pamoja na vesti nyekundu akiwa anawaelekeza wa mama hawa. Hii inaonyesha kuwa wamama hawa wanapatiwa elimu juu ya kulea na kutunza watoto.

Wanawake wa rika tofautitofauti wakiwa katika chumba cha darasa na wanaonekana kusikiliza kwa makini, hii inaonesha kua wanawake hawa wanapatiwa elimu juu ya jambo fulani.

Watu wakiwa wamekaa katika chumba, ambapo kuna ubao wa rangi nyeupe mbele. Watu hawa wanaonekana kuwa wanapewa elimu juu ya masuala mbalimbali kutokana na ubao huo kuandikwa.

Watu wazima wamejikusanya katika meza, huku mwanaume mmoja aliyevaa miwani pamoja na kamba ya kitambulisho, akionyesha mchoro uliopo mezani, ikiashiria kuwa anawaelezea wenzake.

Watu wazima wakiwa katika chumba cha darasa huku wakiwa na karatasi pamoja na kalamu kwenye meza zao. Hii inaonyesha watu hawa wanapatiwa elimu ya watu wazima

Wanaume wanne wakiwa wamekaa katia chumba cha darasa kwa pamoja, huku wakimsikiliza kijana mmoja aliyevaa shati ya rangi nyeupe, iliyo na nembo ya kampuni ya "Vodacom". Hii inaonesha kuwa kijana huyu anawapatia elimu au taarifa juu ya kampuni hiyo.

Watu wakiwa wamekusanyika katika eneo ambapo kuna mtu mmoja aliyeshika kipaza sauti ambaye amesimama mbele akionyesha ubao wenye picha pamoja na maandishi watu hawa wanaonekana kuwa wanapatiwa elimu juu ya jambo fulani.

Wanafunzi wameketi katika viti vyao huku wakiwa wamevaa barakoa na mbele yao kukiwa na mwalimu anayewafundisha aliyevaa koti na rangi ya bluu.

Mama aliyevaa kofia akiwa anaandika katika ubao, huku mwanaume aliyevaa shati nyeusi na suruali nyeusi akiwa pembeni; inaonekana kuwa mwanaume huyu ndiye anayefundisha. Hii inaonyesha kuwa elimu inayotolewa hapa ni elimu ya watu wazima.

Watu wamekusanyika katika chumba, ambapo wengine wakiwa na computer zao na wengine wakiwa wananakili vitu katika daftari zao, huku mwanamume mmoja akiwa amesimama mbele amevaa shati ya rangi nyeusi anaonekana kuwa ndiye anayeongoza mkutano huu.

Mwanaume aliyevaa koti la rangi ya bluu, akiwa amekaa katika dawati huku akiwa na penseli pamoja na daftari, akionyesha kuwa ananakiri kitu katika daftari hilo.

Wanafunzi watatu wakiwa ndani ya chumba cha kompyuta huku kila mmoja wao akiwa anatumia kompyuta hizo. Hii inaonyesha kuwa wanafunzi hawa wanajifunza namna ya kutumia kompyuta hizo kwa weledi na usahihi zaidi.

Mwanamke aliyevaa kofia anaandika kwa kutumia penseli katika daftari lililopo katika meza. Mwanamke huyu anaonekana anapata elimu, elimu hii inaokana kuwa ni elimu ya watu wazima.

Watu wazima wakiwa katika chumba cha darasa, huku wakiwa na karatasi pamoja na kalamu kila mmoja kwenye meza yake, wakimsikiliza mwanamke aliyevaa gauni ya rangi nyeusi na kijivu. Hii inaonyesha kuwa watu hawa wanapatiwa elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wakiwa katika chumba cha darasa, huku wamevaa sare za shule na mbele yao kila mmoja wao akiwa na kifaa cha umeme kinachotumika kupima na kusambaza umeme. Hii inaonyesha kuwa wanafunzi hawa wanafanya majaribio mbalimbali ya namna ya kutumia kifaa hicho.

Watu wamekaa katika meza huku meza hiyo ikiwa na madaftari pamoja na vifaa vya kujisomea huku mwanaume mmoja amesimama akionyesha karatasi kubwa lenye maandishi, inaonyesha kuwa watu hawa wapo katika majadiliano.

Chumba chenye kompyuta kikiwa na watu wanaotumia kompyuta hizo hii inaashiria kuwa chumba hichi ni maalumu kwa ajili ya kujifunzia kompyuta au kupata mtandao na kuweza kutafta vitu mbalimbali ndani ya mtandao huo.

Wanawake wapo katika chumba cha kompyuta, huku mwanamke mmoja alievaa shati la rangi nyeupe pamoja na kizibao akiwa anaonekana kumuelekeza mama alieketi namna ya kutumia kompyuta hiyo.

Watu wa rika la vijana wakike kwa wakiume wakiwa wamekaa nje kwenye viti, ambapo wengine wakionekana wameshika madaftari na kusoma na wengine wakiwa wamekaa wakimsikiliza.

Watu ambao wanaonekana kuwa ni wa rika la utu uzima wamekaa katika madawati, ambao baadhi yao wamevaa kofia, inaonesha kuwa watu hao wanapewa elimu juu ya swala fulani.

Sehemu yenye vifaa za mashine za kushonea nguo, huku tukimuona mmama mmoja akimwonyesha msichana aliyekaa pembeni yake, aliyevaa kilemba cha rangi ya njano namna ya kukunja kitambaa wakati wa kutaka kushona.

Mkusanyiko mkubwa wa watu katika chumba unaoonyesha kuwa ni wanafunzi au watu wanaosikiliza mada fulani, huku mwanamke mmoja aliyevaa mtandio wa rangi ya bluu akiwa amenyoosha mkono ikiashiria kuuliza swali ama kujibu swali au kuchangia hoja zinazoendelea.

Vijana wamekusanyika ndani ya chumba kinachoonekana kuwa ni darasa lenye kabati lenye vitabu, huku wakimsikiliza mzee aliyevaa miwani anayeonekana kuwafundisha au kuwaelekeza jambo fulani.

Wanaume wenye umri mkubwa wamekusanyika wakionekana kuwa wanacheza au wanafanya mazoezi.

Watu wakiwa katika chumba cha darasa huku mwanamke mmoja aliyevaa shati ya rangi ya bluu na nyekundu ya drafti akiwa anaelekezwa na mwanaume aliyevaa miwani pamoja na shati ya rangi ya bluu; Hii inaonyesha kuwa watu hawa wanapatiwa elimu kuhusiana na jambo fulani.

Eneo la wazi lenye paa juu ambapo ndani yake kuna watu wengi wanaoonekana kuwa ni wanafunzi waliokaa kwenye viti, ambapo kila mmoja wao ana daftari pamoja na kalamu juu ya meza hizo, wakionekana kuwa wanasoma.

Darasa kubwa lenye viti vyeusi pamoja na meza zake, huku wanafunzi waliopo katika darasa hilo wakiwa wamekaa mbele ya kitabu ikionyesha kuwa wanajisomea.

Jopo kubwa la watu wamekusanyika chini ya miti yenye vivuli huku katikati yao kukiwa na mwanaume aliyesimama akiwa anaongea. Mwanaume huyu anaonekana kuwa ndiye anayeendesha mjadala uliopo.

Wanawake wamekaa kwa pamoja wakimsikiliza mwanamume aliyevaa suti ya rangi ya bluu ambaye anaonekana kuwapatia wanawake hawa elimu.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja wamekaa katika meza ambayo ina madaftari, wanaume hao wawili wanamuangalia mwanamke huyo aliyeshika kifaa chenye rangi ya kuvutia huku nyuma yao kukiwa na madirisha ya vioo.

Watu wazima wamekaa kwenye chumba cheupe, wakiwa na kompyuta zao juu ya meza huku ikionekana mvulana aliyevaa shati akiwaelekeza wasichana wawili waliopo pembeni yake.

Watu wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa pamoja, huku wakiwa na karatasi kubwa nyeupe katikati yao. Hii ni kuonyesha kuwa watu hawa wapo katika majadiliano wa yale waliokuwa wanafundishwa.

Mwanamke wa kabila la wamasai akiwa amesimama mbele ya ubao mweusi akionyesha konsonati za lugha ya kiswahili, hii inaonyesha kuwa mwanamke huyu anafundishwa elimu ya watu wazima ya namna ya kusoma.

Watu wameketi katika viti vyeusi wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kuwa ni darasa huku mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe ulioandikwa unaoashiria kuwa wanafunzi hao wametoka kufundishwa.

Watu wamekaa viti pamoja na meza zake, huku ikionyesha kila mmoja wao akiwa na daftari, wengine wakiandika na kalamu zao na wengine wakijisomea. Hii inaonyesha elimu ya watu wazima kutokana na umri wa watu waliopo katika darasa hilo.

Watu wakiwa wamekaa katika darasa watu hawa wanaonekana kuwa ni watu wazima huku wengine wakiwa wamevaa kofia, hii inaonyesha kuwa watu hawa wanapewa elimu ya watu wazima kutokana na kuwa na penseli pamoja na makaratasi ya kuandikia.

Wadada wawili wamekaa katika viti huku msichana aliye vaa shati ya rangi ya bluu akiwa anamwelekeza mwenzake aliyevaa koti ya rangi nyeupe, huku nyuma yao ikionyesha kuwa ni mandhari ya maktaba kutokana na shelf zenye vitabu vingi.

Watu wakiwa wamekusanyika katika chumba wamekaa kwenye viti, wa kike kwa kiume, huku akionekana wakipiga makofi, aidha kutokana na mada iliyotolewa, kumpongeza mtu aliyejibu swali au kukubaliana na yale yanayosemwa.

Waliovaa barakoa wakiwa wamekaa pembezoni mwa shamba la mahindi, huku mwanamume mmoja aliyesimama, amevaa tisheti ya rangi ya bluu, akiwa anawaelekeza kuhusiana na mambo fulani; haya yanaonyesha kuwa watu hawa wanapatiwa elimu juu ya kilimo cha mahindi.

Wanawake wameketi ndani ya chumba cha darasa huku wakiwa wameshusha barakoa zao katika videvu vyao, hii inaonyesha kuwa wanawake hawa wanapatiwa elimu ya watu wazima kuhusiana na jambo fulani ambalo wanataka kulijua.

Wanaume wawili wakiwa wamekaa katika chumba kinachoonekana kuwa ni darasa huku wakiwa na vitabu juu ya meza wanaume hao wako makini, umakini huo unaonyesha kuwa wanamsikiliza mtu ambaye anawaelekeza kuhusiana na jambo fulani.

Watu wamekaa wakionekana kuwa wako darasani wakifanya majadiliano huku mvulana akionekana amevaa kamba ya kitambulisho, pembeni yake kukiwa na kompyuta inayoweza kuwasaidia katika usomaji.

Watu wanne wamekunsanyika huku kukiwa na wanawake watatu na mwanaume mmoja. Mwanamke aliyevaa kitenge chenye nakshi nyekundu anaoneka kuwa akiwaelekeza wenzake juu ya jambo fulani.

Watu waliopo katika chumba cha darasa ambapo wamekalia madawati, mmoja akiwa amesimama anatoa karatasi ikionyesha kwamba huyu ndiye anayewafundisha au kuwaongoza katika kile wanachokisoma.

Wanawake wa kabila la kimasai huku wakiwa wamevaa nguo zinazotambulisha kabila hilo, wameketi darasani wakisoma hii inaonyesha kuwa wanawake hao wanapatiwa elimu ya watu wazima kwa kujua namna ya kusoma irabu mbalimbali.

Watu wamekusanyika katika eneo moja huku yupo mwanamke anayeandika katika karatasi, hii ni kuonesha kuwa watu hawa wapo katika majadiliano ya kupeana elimu au maarifa fulani.

Wanafunzi wakiwa katika chumba cha darasa chenye kuta za rangi ya njano, huku anaonekana mwalimu wa kiume akiwa amesimama anawaelekeza wanafunzi hao juu ya mambo mbalimbali na mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe.

Watu wamekusanyika wakiwa wamevaa shati za rangi ya bluu zinazofanana huku wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele akiwa anaandika katika karatasi kubwa. Hii inaonyesha kuwa watu hawa wanapatiwa elimu na elimu hii ni ya watu wazima.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mashelfu mengi yaliyopangwa vitabu, wamekaa wanafunzi kwenye madawati wakimsikiliza mwalimu wao aliyesimama aliyevaa koti jeusi.

Wanafunzi watatu wakiwa wameketi katika chumba cha kompyuta, huku wakionekana kutumia kompyuta hizo ili iwarahisishie kupata maarifa yanayopatikana.

Mwanamke aliyavaa ushungi wa rangi ya njano, akiwa ameshika nakala ya cheti cha kuhitimu. Hii inaonyesha kuwa mwanamke huyu alikuwa akipitia katika elimu ya watu wazima, kuhusiana na suala fulani ambapo sasa ameihitimisha.

Wanawake wameketi katika chumba kinachoonekana kuwa ni darasa huku mbele yao amesimama mwanamke aliyevaa miwani pamoja na gauni la rangi nyeusi na kijivu, mwanamke huyu anaonekana kuwa anatoa maelezo au kuwafundisha wamama walioketi katika darasa hilo.

Watu wa dini ya kiislamu, wamekusanyika, wanaoonekana kwa kuwa wanawake wamevaa ushungi na wanaume wamevaa kofia, huku wakijadiliana kuhusu jambo fulani, ambapo wameweka karatasi kubwa juu ya meza hiyo na wakiitazama.

Wanafunzi watatu wakiwa katika chumba cha kompyuta wakionekana kuwa wanajifunza namna ya kutumia kompyuta hizo ili kupata maarifa kwa urahisi.

Wanafunzi wapo katika chumba wanachojisomea huku msichana mmoja aliyevaa miwani akiwa ameshika kalamu na karatasi, hii inaonyesha kuwa wanafunzi hawa wanajisomea kuhusiana na jambo fulani wanalofundishwa.

Watu wazima wakiwa katika chumba cha darasa chenye kuta za rangi ya njano, huku kukiwa na ubao mweupe mbele yao. Hii inaonyesha kuwa watu hawa wanapatiwa elimu, na elimu hiyo ni elimu ya watu wazima.

Wanaume watatu na mwanamke mmoja wakiwa wamekaa katika darasa, huku katika meza kukiwa na vifaa vya kielectroniki kama vile kompyuta pamoja na simu na huku mwanamke huyo akiwa amesimama akiangalia kompyuta iliyopo mbele yao ikionyesha kuwa wapo katika majadiliano.

Msichana aliyesimama akiwa amevaa koti ya rangi ya bluu huku akiwa ameshika kompyuta, hii inaonyesha kuwa msichana huyu anajifunza kuhusu mambo fulani.

Wanafunzi wamejikusanya katika chumba. Ambapo kijana aliyevaa sweta la rangi ya bluu anaonekana kuwa makini kumsikiliza mwalimu aliyevaa shari la rangi ya bluu, ambaye anawaelekeza wanafunzi hao.

Watu wamekaa katika viti wakionekana kuwa wanajisomea huku ikimwonyesha mwanamke aliyevaa blauzi ya rangi ya kijivu pamoja na nyeusi akiwa ameshika kalamu pamoja na karatasi, hii inaonekana kuwa mwanamke huyu anapata elimu kuhusiana na jambo fulani.

Watu wamekaa katika chumba kinachoonekana kuwa ni darasa ambapo mwanamke mmoja amesimama mbele yao huku ameshika kitabu inaonyesha kuwa mwanamke huyo anawafundisha watu hawa.

Wanawake watu wazima wamekaa katika chumba kinachoonekana kuwa ni darasa lenye madawati, huku kila mmoja akiwa na daftari pamoja na kalamu wakionekana kunakiri katika madaftari hayo.

Watu wamekusanyika pamoja katika meza huku mwanaume aliyevaa tisheti ya rangi nyeupe akionekana kuandika katika karatasi kubwa nyeupe, hii inaonesha kua watu hawa wapo katika majadiliano.

Jopo kubwa la watu waliokaa chini ya miti yenye kivuli akimsikiliza kijana aliyesimama aliyevaa tisheti ya rangi ya njano ambaye anaonekana akiwaelekeza au kuwafundisha kuhusu maswala mbalimbali.

Wengi wakiwa wamekaa katika darasa kubwa huku wakiwa na kalamu pamoja na madaftari, wanafunzi hawa inaonekana kuwa wanapatiwa elimu juu ya mambo fulani.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamekaa wanasoma. Kijana aliyevalia shati ya rangi ya bluu lenye mikono mirefu anaonekana akimfundisha mwenzake aliyevalia sweta pamoja na kofia .

Watu wamekaa katika chumba ambapo, kuna mwanaume mmoja aliyevaa tisheti ya rangi ya bluu, akiwa anaonekana kuwa ndiye anayewapa maarifa watu hao, huku akiwa anamsikiliza mwanamke mmoja aliyesimama katikati ya wanafunzi hao.

Watu wamekaa katika chumba kinachoonekana kuwa ni darasa, huku baadhi yao wakichora kwa kutumia wino wa maji herufi mbalimbali katika karatasi walizonazo juu ya meza zao.

Watu wamekusanyika pamoja huku juu ya meza kukiwa na vifaa mbalimbali vinavyowasaidia katika kujadiliana, hii inaonyesha kuwa watu hawa wanajihusisha na elimu fulani.

Wanawake watatu, wakionekana kuwa wapo katika chumba, ambako wameweka barakoa zao chini ya videvu vyao, huku ikionekana kuwa wanamsikiliza mtu ambaye anawaelekeza kuhusiana na jambo fulani.

Watu wenye umri mkubwa wapo katika darasa, hii inaonyesha elimu ya watu wazima huku wakionekana kuwa na vifaa vya kielektroniki kama vile kompyuta mbele yao ili kuwarahisishia katika usomaji.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja ,wamekaa katika viti huku wakiwa wanaagalia kompyuta iliyoko mbele yao hii inaonyesha kuwa ,wanapata taarifa au elimu inayopatika katika kompyuta hiyo.

Watu wazima wamekusanyika katika chumba chenye viti pamoja na madawati, huku wengine wakijisoma wenyewe na katikati kukiwa na kundi ambalo wanaonekana kujadiliana.

Watoto wakiwa wameshika karatasi zenye ramani ya afrika huku mwengine akiwa ameshika karatasi zenye ramani ya afrika pamoja na bara lingine.

Watu waliokalia viti vya bluu wamejikusanya kwa pamoja, huku wengine wakiwa wanaandika katika karatasi na wengine wakionekana kusikiliza. Hii inaonekana kuwa kuna majadiliano yanayoendelea kati yao.

Darasa lililojaa wanafunzi wa kiume wakiwa na vifaa vya kielektroniki, juu ya meza inaonekana kuwa wanafunzi hawa wanajifunza kuhusu umeme au maswala ya kielektroniki.

Chumba kilichojaa watu huku wengine wakiwa wamekaa mbele wanaoonekana kuendesha jambo au elimu inayotolewa mahali hapo, huku kukiwa na kijana mmoja aliyevaa suti ya rangi nyeusi anayeonekana kutoa maoni au ushauri kuhusiana na elimu wanayopatiwa.

Watu wamekusanyika mbele ya kompyuta huku mwanamke aliyevalia tisheti ya rangi nyekundu yenye nembo ya vodacom akionekana kutumia kompyuta hiyo na wengine walioko nyuma yake wakionekana kumsikiliza.

Watu wakike kwa wakiume wamesimama wakiwa wamevaa majoho pamoja na kofia zake, ikiashiria kuwa wamehitimu elimu fulani.

Wanafunzi wa masuala ya ufundi wakiwa katika darasa huku wakiwa na kifaa cha kusambazia umeme katika meza zao. Hii inaonyesha kuwa wanafunzi hao wamepewa kazi ya namna ya kujua jinsi ya kutumia kifaa hicho.

Watu wazima wakiwa katika darasa wakiwa na madaftari katika meza zao huku mwanamume mmoja akionekana kumwelekeza mama aliyevaa kilemba cha rangi nyeusi pamoja na mama aliyevaa sweta rangi nyeusi hii inaonyesha kuwa darasa hili ni kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Watu wakiwa wamekaa katika viti pamoja na meza zake huku kila mmoja wao akiwa ananakiri katika daftari. Hii inaonyesha watu hawa wanapata elimu juu ya swala fulani.

Watu wakiwa katika chumba cha darasa, huku mbele yao kukiwa na ubao mweupe ulioandikwa; hii ni kuonyeshwa kuwa watu hawa wanafundishwa kuhusiana na mambo fulani.

Wanawake wakiwa katikati ya bustani ya mboga za majani, huku mwanamke mmoja aliyekuwa mbele yao amevaa kofia na gauni la kitenge akionekana kuwa anawaelekeza wanawake hawa juu ya maswala ya kilimo.

Watu wazima wamejikusanya katika eneo ambapo, inaonekana kuwa mdada aliye vaa tisheti ya rangi nyekundu yenye nembo ya kampuni ya ''Vodacom'' akiwaelekeza, pamoja na kijana aliyevaa tisheti ya rangi nyeupe yenye nembo ya kampuni ya ''Vodacom''.

Watu wakiwa wamekaa chini ya mti wakiwa wamevaa makoti ya rangi ya bluu na mbele yao wapo wanaume wawili ambapo mmoja anaandika katika karatasi kubwa nyeupe hii inaonyesha watu hawa wanapata elimu juu ya jambo fulani.

Vijana wanne wakiwa wote wameshika waya na mbele kuna meza yenye vifaa mbalimbali vya kielektroniki hii inaonyesha kuwa vijana hawa wanasomea masuala ya kielektroniki.

Wanafunzi wa kiume wakiwa katika chumba ambapo kila mmoja wao anakifaa cha kielektroniki mbele yake, wanafunzi hao wanaonekana kuwa wanajifunza kuhusiana na umeme au masuala ya kielektroniki.

Chumba chenye kompyuta nyingi kikiwa na wanafunzi watu wazima ambao wanaonekana wamekuja kujifunza namna ya kutumia kompyuta hizo wakiwemo wanafunzi wa kiume pamoja na wa kike.

Wanaume watatu wakiwa wameketi katika viti, huku inaonekana kuwa wanaume hao wapo katika majadiliano kutokana na makaratasi yaliyopo katika meza yao.

Kijana aliyevaa shati ya mikono mirefu ya vyumba vyumba akipokea cheti kutoka kwa mwanamume aliyevaa suti, ikionyesha kuwa kijana huyu amehitimu mafunzo fulani na kutunukiwa cheti cha utambulisho wa kuhitimu mafunzo hayo.

Mwanamama aliyevaa kanga, akiwa anasoma kitabu, ambacho kinaonyesha ni kitabu cha mahesabu. Hii inaonekana kuwa mwanamama huyu, anapatiwa elimu ya watu wazima.

Watu wamekusanyika katika meza, ambayo imejaa makaratasi mbalimbali, huku wengine wakiwa na kalamu na inaonyesha kuwa wanajadiliana kuhusu masuala mbalimbali.

Mwanaume mtu mzima aliyevaa miwani anaonekana kuwa yupo darasani, mandhari haya yanaonyesha kuwa mwanaume huyu anapatiwa elimu, na kulingana na umri wake elimu hii inaweza kuwa ni elimu ya watu wazima.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamekaa katika chumba kinachoonekana kuwa ni darasa, huku mbele yao wakiwa na kitabu pamoja na kompyuta. Mwanaume aliyevaa miwani na shati la mikono mirefu la rangi ya bluu, anaonekana kuwa anamwelekeza mwenzake aliyevaa kofia na sweta kupitia kitabu hicho.

Watu wakiwa wameketi katika chumba chenye madarasa makubwa, huku katika meza kukiwa na kompyuta pamoja na karatasi kubwa nyeupe iliyochorwa chati mbalimbali. Hii inaonyesha kuwa watu hawa wanapatiwa elimu juu ya jambo fulani.

Watu mbalimbali wakiwa katika chumba cha darasa chenye taa nyingi, huku wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao aliyevaa shati la rangi ya bluu la mikono mirefu. Hii inaonyesha kuwa watu hawa wanapatiwa elimu kuhusiana na jambo flani.

Wanawake wakiwa katika chumba cha darasa huku kila mmoja wao akiwa na daftari kwenye meza yake, hii inaonyesha kuwa wanawake hawa wanapatiwa elimu ya watu wazima inayowasaidia.

Watu waliopo katika chumba chenye kuta za rangi ya bluu wa kike kwa wa kiume wakiwa wamekaa kwa pamoja, huku kukiwa na karatasi kubwa nyeupe katika meza, na wakionekana kuwa wanaandaa karatasi hizo.

Wanawake wamekusanyika katika chumba ambapo wakiwa na vifaa mbalimbali, wengine wakiwa na uzi na wengine wakiwa na mikasi, inaonekana kuwa eneo hili linatoa mafunzo ya kushona na mafunzo haya ni kwa ajili ya wote, watu wazima pamoja na watoto.

Wanawake wakiwa wamejikusanya ambapo nyuma yao kuna ubao mweusi ulioandikwa hii inaonyesha kuwa eneo hilo ni maalumu kwa ajili ya kutolea elimu.

Watu wamekaa katika viti vya rangi nyeupe huku wamekusanyika pamoja wakionekana kuwa wanajadiliana kuhusiana na jambo fulani.

Watu mbali mbali wakiwa wamekusanyika pamoja huku mwanaume alievaa shati pamoja na kamba ya kitambulisho akiwa anamuelekeza mwanamke aliekaa mbele yake, hii inaonesha kuwa watu hawa wanapatiwa elimu kuhusiana na jambo fulani.

Watu wamesimama mbele wakiwa wameshika vyeti vya utambulisho vya kumaliza au kuhitimu mafunzo fulani. Hii inaonyesha kuwa watu hawa walikuwa katika elimu ya jambo fulani na sasa wamehitimu.

Watu wamekaa katika chumba huku kila mmoja wao akiwa na daftari, na mwanamke mmoja amesimama amevaa blauzi ya rangi ya bluu na mtandio huku akiwa anasoma katika kitabu; inaonyesha kuwa watu hawa ni wanafunzi wanaopatiwa elimu fulani.

Watu wamekusanyika katika shamba la mbogamboga huku wakimwangalia mwanamke aliyevaa kofia mwanamke huyu inaonekana kuwa ndiye anayewapa elimu watu hawa na elimu hii yaweza kuwa ni ya kilimo kutokana na mazingira waliyopo.

Mwanaume mmoja aliyevaa koti la jinzi akiwa na penseli pamoja na karatasi ambayo anaiandikia, hii inaonyesha kuwa mwanaume huyu anapatiwa elimu juu ya jambo fulani.

Wanawake watatu wakiwa wamekaa, wakionekana kuwa na karatasi pamoja na penseli. Hii inaonyesha kuwa wanawake hawa wanasoma au wanataka kupata elimu juu ya maswala mbalimbali.

Wanawake wakiwa katika shamba la mboga za majani, huku wakimsikiliza mwanamke aliyevaa kofia mbele yao. Hii inaonekana kuwa mwanamke huyu anawapatia wanawake wenzake elimu ya namna ya kulima mashamba ya mboga za majani kwa ufasaha.

Watu wazima wakiwa wamekaa katika madawati huku wamevaa tisheti za rangi nyeupe zinazofanana, hii inaonesha kuwa watu hawa wanapewa elimu ya watu wazima.

Mama aliyebeba mtoto mgongoni mwake, amesismama mbele ya ubao wenye karatasi kubwa nyeupe tatu, huku akionyesha mchoro uliochora kati ya karatasi hizo, hii inaonyesha kuwa mwanamama huyo anaelezea juu ya jambo fulani.

Watu wengi wakiwa wameketi katika chumba cha wazi kilichofunikwa juu, huku wakiwa na karatasi pamoja na kalamu kila mmoja kwenye dawati lake. Hii ni kuonyesha kuwa watu hawa wanafanya mtihani kutokana na yale ambayo wamefundishwa.

Wanaume watatu wakiwa katika chumba cha kompyuta, huku mmoja akiwa amesimama anawaonyesha wenzake namna ya kutumia kompyuta hiyo. Hii inaonekana kuwa wanaume hawa wanapata elimu kuhusiana na kompyuta.

Watu wameketi kwenye madawati ambapo katikati yao kuna mtu aliyesimama amevaa suti, mtu huyo inaonekana ndiye aliyekuwa anawafundisha jambo fulani.

Wanawake watu wazima wamekaa kwenye chumba chenye madawati na mbele yao wakiwa na madaftari kwa kila mmoja wao. Inaonekana kuwa wanawake hawa wanapewa elimu juu ya jambo fulani.

Watu wamekusanyika wakionekana kuwa wanasikiliza jambo au mahojiano fulani, huku mwanamke aliyevaa blauzi ya rangi ya bluu; akiwa amenyoosha mkono, kuashiria kuwa ana swali au nyongeza ya mada iliyokuwa inazungumziwa.

Wanawake wameketi katika chumba maalumu ambapo wapo na watoto wao, huku mwanamke mmoja akiwa amevaa tisheti ya rangi nyeupe na nyekundu anaonekana kutoa maelezo kwa wamama hao. Hii inaonyesha kuwa mwanamke huyu anawapatia maelezo juu ya uzazi.

Wanaume watatu wakiwa katika chumba chenye kompyuta, mmoja akiwa amevaa shati ya rangi ya bluu mpauko na mistari mieupe akionekana kutoa maelezo kwa wenzake namna ya matumizi ya kompyuta hiyo.

Msichana aliyevaa koti la rangi nyekundu na maua, akiwa ameketi katika kiti cheupe, mbele yake kukiwa na madaftari pamoja na vitabu. Hii inaonyesha kuwa msichana huyu anajisomea.

Mandhari ya kijijini ambapo wanafunzi wamekaa kwenye mkeka, huku wakiwa na madaftari wakimsikiliza mwalimu aliyesimama, aliyevaa ushungi wa rangi ya bluu pamoja na baibui jeusi lenye mistari meupe.

Watu walika tofautitofauti wanawake kwa wanaume, wakiwa wameketi katika chumba cha darasa huku wakiwa na kompyuta; hii inaonyesha kuwa watu hawa wanapatiwa elimu kuhusiana na jambo fulani.

Watu wakiwa wamejikusanya kwa pamoja katika chumba, ambapo mwanamke aliyevaa kilemba cha rangi nyekundu akionekana kuwa na karatasi kubwa katika mapaja yake, hii inaonyesha kuwa kundi hili lipo katika majadiliano kuhusiana na jambo fulani la kielimu.

Mama aliyevalia kama kabila la wamasai amesimama mbele ya ubao ulioandikwa konsonati za kiswahili, huku akiweka kidole kuonyesha konsonati hizo.

Wamama wakiwa wamekaa katika mabenchi huku wengine wakiwa na watoto wao wakiwa wanamsikiliza mwanaume aliyevaa shati ya rangi nyeupe, ambaye anaonekana kuwaelekeza juu ya elimu ya kulea watoto.

Watu wamekusanyika katika chumba chenye kuta za rangi ya kijani, huku mwanaume mmoja akiwa amesimama, amevaa tisheti ya rangi nyeupe pamoja na bluu, anaonekana kuwaelekeza watu hao. Watu hawa wanaonekana kupata elimu juu ya suala fulani, kutokana na baadhi yao kunakili kile kinachoelekezwa na msimamizi wao.

Wanawake wamekaa katika chumba cha kompyuta, huku mwanamke aliyevaa shati ya rangi nyeupe pamoja na kizibao, akiwa amesimama akimuelekeza mwanamke aliyekaa, aliyevaa gauni la kitenge namna ya kutumia kompyuta hiyo.

Vijana wa kiume waliosimama mbele ya mchoro ambapo kijana mwenye shati nyeusi anaonekana akimuelekeza mwenzake juu ya mchoro huo.

Watu wa rika tofautitofauti, wakiwa katika chumba kimoja huku kukiwa na msichana aliyevaa shati ya rangi nyekundu; yenye nembo ya ''Vodacom'', akionekana kumuelekeza mwanamke mmoja namna ya kutumia kampuni yao katika mawasiliano.

Kurasa ya kitabu imefunguliwa na ikionesha michoro mbalimbali, kitabu hiki kinaonekana kuwa kitabu cha kiswahili kinachotumika mashuleni kwa ajili ya kuwafundishia wanafunzi.

Mandhari ya shule ya awali, huku ukiwa na majengo yenye madarasa na nje kuna bembea mbalimbali zinazoweza kutumiwa na wanafunzi ili kupata furaha.

Mazingira ya shule ya msingi huku kukiwa na wanafunzi wanne nje pamoja na viunga vya nyasi vilivyostawi na bustani iliyomea na kukatwa kwa ustadi mkubwa.

Karatasi kubwa iliyojaa mahesabu yanayotolewa katika elimu ya shule ya msingi, huku ikiwa imejibiwa kwa ustadi na kusahihishwa kwa umakini. Hii inaonyesha kuwa mtoto aliyejaza karatasi hii; ana umahiri wa kujua hesabu hizo.

Wanafunzi wapo katika chumba cha darasa, wanafunzi hao wanaonekana kuwa ni wa elimu ya shule ya msingi, huku mwalimu amesimama mbele yao akiwa anawaelekeza wanafunzi hao.

Sehemu ambapo kuna ngazi nyingi zinazopandisha juu, huku mandhari ya nje yakiwa ni ya kijani kibichi pamoja na maua yaliyostawi vizuri na kupendeza.

Kurasa za kitabu zikiwa zimefunguliwa huku picha mbalimbali zikionekana. Hii inaonyesha kuwa kitabu hiki ni kitabu cha kiada kinachotumika mashuleni katika kuwafundishia wanafunzi.

Mandhari ya nje ya shule ya msingi huku kukiwa na bustani zilizokatwa kwa unadhifu, zenye mazingira safi pamoja na viunga na miti mirefu na kwa mbali, yakionekana madarasa yanayotumiwa na wanafunzi kwa ajili ya kusomea.

Mafaili mbalimbali yamewekwa juu ya kabati. Mafaili haya yanatumika kutunzia nyaraka mbalimbali ambazo zinaweza kupatikana shuleni au maofisini.

Mwanamke mmoja amesimama mbele ya ubao mweupe ulio andikwa huku akiwa amevaa suti ya rangi ya kahawia. Mikononi mwake akiwa ameshika karatasi pamoja na kalamu inayotumika kuandika katika ubao huo. Mwanamke huyu anaonekana kuwa ni mwalimu.

Wanafunzi wameketi darasani huku wakiwa wamevaa sare zao za shule, na mwanaume mmoja aliyevaa shati na suruali nyeusi, anaonekana kuwa ndiye mwalimu anayewafundisha wanafunzi hao.

Ubao umebandikwa karatasi zinazoonyesha siku saba za wiki katika lugha ya Kiingereza, yaani Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Hii inaonyesha kuwa ubao huu unatumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi.

Vitabu vya hadithi vinavyoitwa "Ayubu Mashakani", vimepangwa katika shelfu. Vitabu hivi hutumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi, ili kuweza kuburudika na kupata maarifa kuhusiana na hadithi hizo.

Mandhari ya shule inayoonyesha vyumba vya darasa vilivyochorwa katika kuta zake, na nje kukiwa na kiunga chenye nyasi zilizoota sehemu baadhi pamoja na maua yaliyokatwa vizuri.

Mandhari ya korido zinazo tumiwa na wanafunzi pamoja na walimu, ili kuwawezesha kuingia madarasani kwa ajili ya kusoma na kupata maarifa mbalimbali.

Chumba cha darasa chenye milango mikubwa ya kioo na mbele yake kukiwa na bao mbili moja nyeusi na moja nyeupe na pembezoni kukiwa na bao nyingine nyeusi na ramani iliyochorwa vizuri, hii inaonyesha kuwa chumba hiki ni chumba kinachotumika na wanafunzi kwa ajili ya kujifunzia mambo mbalimbali

Mandhari ya shule ikionyesha baadhi ya wanafunzi waliovaa sare za shule wakitembea huku kukiwa na viunga vilivyostawi pamoja na bustani zilizo mea na kuoteshwa vizuri na majengo mbalimbali ya madarasa katika shule hiyo.

Chumba kikubwa cha darasa kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi, kiemepangwa kwa unadhifu na usafi mkubwa huku mbele ya darasa hilo, kukiwa na meza na bao mbili la rangi nyeupe na nyeusi, na pembeni ya darasa hilo kukiwa na ramani inayosaidia wanafunzi katika usomaji.

Vitabu mbalimbali kwa ajili ya wanafunzi kujifunzia vimepangwa pamoja, huku ikionekana kuwa kitabu hicho kimeandikwa na mwandishi anaitwa "John Habwe" kikiwa na jalada lenye picha na rangi ya kuvutia.

Mandhari ya shule, ambapo kuna onekana madarasa yenye ghorofa moja, huku nje kukiwa na miti pamoja na bustani za maua.

Kurasa za kitabu cha shule ya msingi zimefunguliwa, huku zikiwa na picha mbalimbali zinazoonyesha namna binadamu anavyoweza kufanya usafi wa mwili wake na vifaa mbalimbali vinavyotumika kwa ajili ya kufanyia usafi.

Kurasa za kitabu zimefunguliwa na kurasa hizo zinaonyesha picha ambazo zimechora watu; wakionyesha namna ya kusafisha mwili wao kuanzia nywele mpaka kwenye kucha, na pia imeonyesha vifaa mbalimbali vinavyotumika katika kufanya usafi.

Kabati lenye shelfu nyingi, ambazo zimetumika kuhifadhia mafaili mbalimbali yenye nyaraka muhimu zinazoweza kutumika mashuleni.

Kurasa za kitabu cha shule ya msingi zimefunguliwa huku zikiwa na picha mbalimbali; hii ni kuweza kuwasaidia wanafunzi wa shule ya msingi kusoma na kuelewa kulingana na picha hizo.

Mandhari ya shule ya msingi yenye majengo ya ghorofa moja ambayo yamejaa vyumba vya madarasa, na nje kukiwa na maua mbalimbali na viunga vya nyasi na eneo likiwa ni safi na lenye unadhifu.

Vitabu vinavyotumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi kwaajili ya kujisomea, vimepangwa katika shelfu kwa ustadi na unadhifu mkubwa ili kuwarahisishia wanafunzi hao kuweza kuvipata.

Kitabu cha shule ya msingi cha somo la kiswahili kilichofunguliwa kurasa inayoonyesha matumizi ya hiki na hivi hii inaonyesha kuwa wanafunzi hufundishwa namna ya kutumia sarufi sahihi katika lugha ya kiswahili.

Mandhari ya shule huku wanafunzi wakionekana kwa mbali, na pembezoni kukiwa na majengo yanayoweza kuwa ni madarasa au mabweni yanyayotumiwa na wanafunzi kwa ajili ya makazi. Na nje kukiwa na miti pamoja na bustani zilizomea vizuri.

Vitabu vinavyotumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi, huku jarada la kitabu hiyo likiwa na limeandikwa "Ayubu Mashakani". Hii inaonekana kuwa kitabu hichi ni cha hadithi ambacho kimeandikwa na mwandishia itwaye "John Habwe".

Wanafunzi wameketi katika chumba cha darasa kwenye madawati yao, huku wakiwa wamevaa sare za shule, na mbele yao kukiwa na mwalimu wa kike anaye wafundisha, na nyuma yake ubao umeandikwa masomo mbalimbali ambayo watoto hao husoma.

Ndani ya chumba cha darasa wapo wanafunzi wa elimu ya shule ya msingi, huku wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wao aliyesimama mbele yao; anayeonekana kuwafundisha wanafunzi hao.

Vitanda vinavyotumiwa na wanafunzi wa shule za sekondari kwa ajili ya kulalia, ili kuweza kuwarahisishia wao kuwa karibu na maeneo ya shule na kupata elimu kwa wakati.

Mandhari ya shule, huku majengo ya darasa yakiwa pembezoni na nje kukiwa na sehemu maalumu ambapo wanafunzi hutumia kwa ajili ya kufanyia majadiliano.

Wanafunzi wawili wa kike waliovaa sare zao za shule, wakiwa katika chumba chenye shelfu mbalimbali zilizo jaa vitabu huku wakionekana kutafuta vitabu mbalimbali kwa ajili ya kujisomea. Hii inaonyesha kuwa chumba hichi ni chumba maalumu kwa ajili ya kuja kusoma vitabu.

Ndani ya chumba cha bweni vipo vitanda sita, pamoja na meza na viti viwili. Eneo hili hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kama makazi ili kuwa rahisishia katika kufika shuleni kwa haraka.

Wanafunzi na wasimamizi wakiwa katika chumba kimoja cha darasa, huku baadhi yao wakiwa wamevaa barakoa na mbele kuna meza iliyojaa mifuko inayotumika katika kuhifadhia mitihani.

Wanafunzi wameketi katika darasa huku wakiwa wamevaa sare zao za shule wameinama katika meza zao, hii ni kuashiria kuwa wanafunzi hao wanafanya mtihani.

Chumba maalumu cha maabara kinachotumiwa na wanafunzi wa shule za sekondari kwa ajili ya masomo kama vile baiolojia, fizikia pamoja na kemia huku meza hizo zikiwa zimetengenezwa mahususi kwa ajili ya kufanyia majaribio mbalimbali ya kikemikali.

Maabara ya wanafunzi wa shule ya sekondari iliyosafishwa kwa unadhifu na usafi mkubwa, inayosaidia katika kusoma masomo mbalimbali ambayo huhitaji kufanya majaribio ya kikemikali.

Wanaume wawili wakiwa simama mbele ya meza iliyojaa bahasha pamoja na makaratasi. Bahasha hizi zimejaa karatasi ambazo hutumika katika kusimamia mitihani.

Ndani ya chumba maalum cha majaribio ya kemikali kunaonekana mtu mmoja anayefanya jaribio la kemikali, huku akichanganya kemikali mbalimbali katika vyombo husika.

Mwanamke mmoja aliye kwenye chumba chenye shelfu iliyojaa vitabu vingi, akionekana kuwa anapanga vitabu hivyo na mahali hapa panaweza kuwa ni maktaba kwa ajili ya kujisomea.

Kemikali mbalimbali zinazotumiwa katika kufanya majaribio kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari wa somo la kemia, huku kukiwa na mwanaume mmoja anayechanganya kemikali hizo.

Jalada la kitabu cha baiolojia kinachotumiwa na wanafunzi wa kidato cha nne kwa lugha ya kiingereza, huku jalada hilo likiwa na picha ya watu wawili; mmoja anaonekana kuwa ni daktari anayempima macho mgonjwa.

Ndani ya chumba chenye madirisha makubwa, zipo meza zilizotengenezwa maalumu kwa ajili ya majaribio ya kimaabara, zinazotumiwa na wanafunzi hasahasa katika masomo ya biolojia, kemia na fizikia.

Moja ya chumba vinavyopatikana katika mabweni ya wanafunzi, kikiwa na vitanda sita pamoja na vitu viwili na meza moja, sehemu hii huwasaidia wanafunzi kupata makazi karibu na shule wanayosoma.

Eneo maalumu lenye meza zilizotengenezwa kwa namna ambayo zinaweza kutumika kwa majaribio mbalimbali ya maabara, eneo kama hili huweza kupatikana katika shule zinazowawezesha wanafunzi kufanya majaribio mbalimbali.

Meza mbalimbali zikiwa katika chumba, meza hizi zimetengenezwa kwa namna ambayo, zinaweza kutumika kwa ajili ya kufanyia kwa majaribio ya maabara, hasa kwa wanafunzi wanaojifunza shuleni.

Chumba cha maabara chenye meza za kisasa zinazopatikana haswa katika shule za sekondari. Ili kuwasaidia wanafunzi kufanya majaribio mbalimbali ya kimaabara.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja wamesimama mbele ya kontena, huku mwanaume aliyevaa suti akiwa anampa faili mwanamke aliyevaa nguo ya rangi ya bluu; ikionekana kuwa faili hili ni kwa ajili kujifunzia mambo fulani.

Chumba maalumu cha kisasa chenye meza zinazotumiwa hasahasa na wanafunzi wanaojifunza juu ya majaribio mbalimbali ya maabara katika masomo kama kemia, fizikia na biolojia.

Jalada la kitabu cha kemia kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha tatu, huku kikimuonesha mwanaume mmoja anayefanya majaribio ya kemikali katika maabara. Hii inaonesha kuwa kitabu hiki ni kitabu cha kiada.

Chumba cha darasa kinachotumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, kimepangwa kwa unadhifu huku kikiwa na mbao nyeupe mbele yake na vifaa vya kielektroniki; ambazo ni kompyuta zimewekwa juu ya meza hizo.

Mandhari ya shule inayoonyesha eneo la kamba ambapo wanafunzi wameanika sweta zao katika kamba hizo huku majengo mbalimbali yakionekana nyuma yake.

Walimu wa shule za sekondari wakiwa wanaelekezwa namna ya kutumia mifuko ambayo hutumika hasa katika mitihani ya taifa wa kidato cha pili na kidato cha nne.

Kemikali mbalimbali zikiwa zimewekwa juu ya meza huku ikionekana kuwa kuna mtu ambaye anafanya majaribio na kemikali izo, hii inaweza kuwa ni sehemu ambapo wanatengeneza dawa au majaribio ya maabara ya shuleni.

Vijana wawili wapo katika chumba kinachoonekana kuwa ni darasa, huku mbele yao kukiwa na meza iliyojaa vitabu pamoja na mafaili mbalimbali. Mwanamke anaonekana akimwelekeza kijana wa kiume, kwa kumwonyesha kitu kwenye daftari hilo

Chumba cha darasa chenye viti pamoja na meza zilizopangwa kwa ustadi na unadhifu, na darasa hilo likiwa na ubao mweupe, juu ya meza hizo kuna vifaa vya kielektroniki ambavyo ni kompyuta.

Mwanamke mmoja alieketi akiwa na madaftari katika meza anaonekana kuwa akisahihisha madaftari hayo, hivyo mwanamke huyo anaonekana kuwa ni mwalimu anayewafundisha wanafunzi na sasa anasahihisha kile ambacho wanafunzi wamekinakili katika madaftari yao.

Meza za kisasa zilizotengenezwa kwa muundo maalumu unaowasaidia wanafunzi wa shule za sekondari kuzitumia katika masomo yao ya fizikia, kemia, na baiolojia.

Mandhari ya shule ya sekondari, huku kukiwa na majengo yenye vyumba mbalimbali vya darasa na nje kukiwa na viti vilivyotengenezwa mahsusi kwa ajili ya wanafunzi kuketi na kujadiliana mambo mbalimbali.

Watu wamejikusanya katika chumba huku mwanaume mmoja aliyevaa suti ya rangi ya bluu, akiwa anamsikiliza kwa makini mwanamama aliyevaa koti ya rangi nyeupe akiwa ameonyesha mfuko unaotumika katika kuhifadhia mitihani.

Mandhari ya ndani ya chumba cha bweni iliyojaa vitanda vingi vilivyotandikwa kwa unadhifu, hii hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kama eneo la makazi ili kurahisha wao kufika shuleni kwa uharaka.

Jengo la chumba cha bweni huku ndani yake kikiwa na vitanda mbalimbali vilivyotandikwa kwa unadhifu. Hii inaonesha kuwa mahali hapa ni sehemu ambapo wanafunzi hutumia kama makazi.

Walimu wamekusanyika mbele ya gari kubwa lililojaa maboksi yenye mitihani na mafaili mbalimbali huku mwanaume aliyevaa suti akiwagaiya walimu hao mafaili hayo kwa ajili ya kuwasaidia kufundisha.

Ndani ya chumba cha maabara kilichotengenezwa kwa ustadi zenye meza za kisasa ambazo hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, kwa ajili ya kufanyia majaribio mbalimbali ya kikemikali kulingana na somo husika.

Ndani ya chumba cha darasa cha wanafunzi wa sekondari kuna shelfu iliyojaa vitabu vingi, huku ukiwa na mwalimu ambaye anapanga vitabu ndani ya shelfu hizo.

Mwanaume mmoja aliyevaa suti akiwa amesimama kwenye ubao mmoja uliotengenezwa kama namna ya mmeng'enyo wa chakula wa binadamu, hii inaonyesha mwanaume huyu ni mwalimu anayewafundisha watu namna mmeng'enyo wa chakula unavyofanya kazi.

Watu wamevaa majoho ya kuhitimu, huku wakiwa wamerusha kofia zake juu, hii ni kuonesha kuwa watu hawa wamemaliza elimu ambayo walikua wanaisoma.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi nje huku wakiwa na kompyuta katikati yao, hii inaonyesha kuwa wanafunzi hawa wapo kwenye majadiliano yanayohusiana na yale wanayofundishwa darasani.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa katika chumba chao cha darasa, wakimsikiliza mwalimu aliyevaa suruali ya rangi ya bluu na koti la rangi ya bluu la drafti; hii inaonyesha kuwa mwalimu huyo anawafundisha wanafunzi hawa kuhusiana na somo ambalo wanasoma.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika chumba cha darasa, huku kila mmoja wao akiwa amevaa barakoa ili kujikinga na vijidudu, pia wakiwa na mwalimu wao aliyevaa kamba ya kitambulisho; akiwa anawafundisha kwa kutumia projekta inayoonyesha katika ukuta wa darasa hilo.

Wanafunzi wameketi katika chumba chenye madirisha makubwa ya vioo, huku wakiwa na kompyuta katika meza zao hii inaonyesha kuwa wanafunzi hawa wanajifunza kupitia kompyuta hizo na kupata maarifa mbalimbali.

Ndani ya chumba cha darasa chenye chati mbalimbali katika ukuta wake, wapo wanafunzi walioketi wakiwa na madaftari pamoja na vitabu kwenye meza zao, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao anayewaleza kuhusiana na mambo fulani.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa darasani wamevaa sare zao za shule, wamekaa kwa makini wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao; na nyuma ya mwalimu huyo kuna ubao ulioandikwa mambo mbalimbali ambayo wanafunzi hao hufundishwa.

Watu wameketi katika chumba huku wengi wao wakiwa na kompyuta katika meza. Hii inaonyesha kuwa watu hawa wanapata elimu kutumia kompyuta hizo.

Wanafunzi wakiwa wamejikusanya katika chumba kimoja huku wote wakiwa wamevaa barakoa, ili kuzuia bakteria. Mwanaume mmoja aliyevaa shati la mikono mirefu amesimama mbele yao, akioneka kuwa anawafundisha wanafunzi hao.

Wanafunzi wakiwa katika chumba cha kompyuta, huku wanaonekana wakijifunza namna ya kutumia kompyuta hizo. Yupo msichana mmoja aliyesimama, huku akimuelekeza mwenzake aliyeketi namna ya kutumia kifaa hicho.

Mwanamke mmoja akiwa katika ofisi, ambapo nyuma yake kuna shelfu iliyo jaa vitabu na kwenye meza kukiwa na mafaili mbalimbali yanaayoendesha ofisi hiyo.

Wanafunzi wamekaa katika chumba ambapo mwalimu amesimama mbele huku kukiwa na kompyuta kwenye meza, mwalimu huyo anaonekana kuwa anaelekeza wanafunzi hawa juu ya maswala fulani.

Vijana wawili wa kiume wakiwa katika chumba chenye madirisha makubwa huku kila mmoja akiwa na kompyuta, vijana hawa wanaonekana kuwa wanajifunza namna ya kutumia kompyuta hizo.

Vijana wakiwa katika chumba maalumu cha kujifunzia kompyuta, huku kijana wa kiume aliyevaa shati ya rangi nyeupe, akiwa amevalia akiwa anaelekezwa na mwanamke aliyesimama mbele yake namna ya kutumia kompyuta hiyo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa rika mbalimbali, wakiwa wameketi katika chumba cha darasa chenye madirisha makubwa ya vioo; huku wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao, aliyevaa shati ya mikono mifupi ya rangi nyeupe.

Wanawake wameketi katika chumba cha darasa ambapo wamevaa tisheti za rangi ya njano pamoja na nyeusi huku kuna mwanamke aliyevaa koti ya rangi nyeupe, amesimama mbele yao akiwafundisha wanawake hao juu ya masuala ya urembo kutokana na vifaa vilivyopo mbele yake.

Wanafunzi wengi wakiwa wamekusanyika katika chumba cha darasa, huku mwanaume mmoja aliye vaa koti la rangi nyeusi akiwa anaonekana kuwaelekeza wanafunzi hao juu ya jambo fulani.

Chumba kikubwa cha darasa kilichosheheni wanafunzi, huku wanafunzi hao wakiwa makini na kuandika katika meza zao. Hii inaonyesha kua wanafunzi hawa wapo katika kipindi cha mitihani

Ndani ya chumba cha maktaba, chenye shelfu zilizojaa vitabu mbalimbali ukutani, wapo wanafunzi wameketi katikati ya chumba hicho kwa makundi, hii inaonyesha kuwa wanafunzi hawa wanajadiliana kuhusiana na jambo fulani.

Wanafunzi wapo katika chumba cha darasa huku wakiwa wamevaa barakoa na mbele yao kukiwa na mwalimu aliyevaa kamba yenye kitambulisho. Mwalimu huyu anawafundisha wanafunzi hawa juu ya masuala mbalimbali.

Wanafunzi wameketi katika chumba cha darasa huku wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao na pembeni kukiwa na chati mbalimbali zinazowasaidia katika kuelewa kile ambacho mwalimu anakizungumza.

Wanafunzi wamekaa ndani ya chumba cha darasa. huku mwanaume mmoja aliyesimama mbele amevaa shati la rangi nyeupe akiwa anawafundisha, na huku katika ubao huo kukiwa na maandishi yanayotolewa na kifaa cha umeme kilichopo juu ya dari la darasa hilo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa katika chumba kikubwa cha darasa huku kila mmoja wao akiwa amevaa barakoa ili kuepukana na magonjwa yanayoambukizwa kwa njia ya hewa, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao.

Chumba kikubwa cha darasa chenye madirisha makubwa ya vioo, kina wanafunzi wengi walioketi huku wakiwa na karatasi katika meza zao. Hii inaonyesha kuwa wanafunzi hawa wanafanya mitihani.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika darasa huku wakimsikiliza mwalimu aliyevaa suti ya rangi nyeusi hii inaonyesha kuwa wanafunzi hawa wapo na umakini wa kuelewa kile ambacho mwalimu huyu anakifundisha.

Ndani ya chumba kinachotumiwa na wanafunzi wa chuo kikuu, huku wakiwa wameketi kwa makini wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao na juu kukiwa na kifaa maalumu cha kielekitroniki kiitwacho projekta, kinachomsaidia mwalimu kuonyesha yale ambayo anataka wanafunzi wake wayaelewe.

Wanafunzi wa rika mbalimbali, wameketi katika chumba kikubwa chenye madirisha mengi huku wengine wakiwa na madaftari pamoja na simu mbele ya meza zao; na wengine wakiwa wanajadiliana kuhusiana na masuala mbalimbali.

Watu wakiwa wamejikusqnya katika meza ta rangi ya kijani, huku katika meza hiyo kukiwa na vifaa mbalimbali vya kieletroniki kama vile kompyuta, mabegi pamoja na madaftari. Watu hawa wanaonekana ni wanafunzi wanao jadiliana kuhusiana na jambo fulani ya kielimu.

Wanafunzi mbalimbali wapo katika chumba cha darasa huku baadhi yao wakiwa na kompyuta katika meza zao wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao, anayeonekana kuwaelekeza kuhusiana na elimu wanayoipata.

Wanafunzi wameketi darasani huku mwalimu akiwa mbele yao alievaa koti la rangi ya bluu pamoja na suruali ya rangi ya bluu, anayewafundisha wanafunzi wao kuhusiana na jambo fulani.

Wasichana watatu wamesimama huku wamevaa tisheti za rangi zinazofanana, kukiwa na mwanaume aliyeketi mbele yao na mmoja wao akiwa anamnyoa mwanaume huyo. Hiyo inaonyesha kuwa wasichana hawa wapo katika elimu ya masuala ya urembo.

Wanawake watatu wakiwa katika chumba chenye vitanda viwili, huku wawili wakiwa kitandani na mmoja akiwa katika shelfu za kupanga nguo. Chumba cha namna hii hupatikana katika mabweni yanayotumiwa na wanafunzi kama makazi.

Wanafunzi wakiwa wameketi katika chumba kinachoonekana kuwa ni darasa, huku mwanaume mmoja aliyesimama mbele yao ambaye ni mwalimu wao, anaonekana kuwafundisha wanafunzi hao juu ya swala fulani.

Wanafunzi wakiwa katika chumba cha darasa, huku kila mmoja akiwa na daftari katika meza yake na mwalimu aliye simama mbele aliyevaa suti pamoja na tai nyekundu akiwa anawaelekeza wanafunzi hao.

Wanafunzi wengi wameketi katika chumba kilichojaa shelfu zenye vitabu vya kutosha huku mbele yao kukiwa na ubao ulioandikwa. Hii inaashiria kuwa wanafunzi hawa wapo mahali hapa kwa ajili ya kupata maarifa.

Watu mbalimbali wamekusanyika katika meza huku wakiwa wamevaa kamba za vitambulisho, wakiwa wanamuangalia msichana aliyeko mbele ya kompyuta ambaye anaonekana kuwa anawaelekeza juu ya jambo fulani.

Watu wamekaa katika chumba maalum cha kompyuta huku mwanamke mmoja aliyevaa gauni pamoja na koti, amesimama mbele yao akionekana kuwaeleza au kuwaelekeza kuhusiana na kompyuta hizo; hii inaonyesha kuwa watu hawa wanapata elimu ya namna ya kuzitumia kompyuta hizo.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika eneo maalumu kwa ajili ya kujisomea kutokana na madawati yalivyowekwa. Hii inaonesha kuwa watu hawa wapo makini katika kusoma yale wanayofundishwa darasani.

Ndani ya chumba maalumu cha kujisomea wapo wanafunzi mbalimbali waliopo katika chumba hicho, wakiwa na madaftari pamoja na vitabu na wengine wakiwa na kompyuta ambazo zinasaidia katika kusoma.

Wanafunzi wa rika mbalimbali wamekusanyika katika chumba cha darasa huku wakimsikiliza kwa makini mwalimu wao aliyevaa shati la rangi nyeupe, anaye waelekeza au kuwapatia elimu ambayo wanaitaka.

Wanafunzi wamejikusanya katika sehemu moja, huku wengine wakiwa wamekaa na wanawake wawili wakiwa wamesimama, huku wakiwa na kifaa cha kielectroniki ambacho ni kompyuta wanachotumia katika kujifunzia.

Wanafunzi wamekusanyika katika meza ya kijani, huku meza hiyo ikiwa na madaftari pamoja na kompyuta. Hii inaonyesha kuwa wanafunzi hawa wamekaa katika meza hiyo kwa ajili ya majadiliano.

Wanafunzi wakiwa wameketi katika darasa huku kila mmoja wao akiwa amevaa barakoa kwa ajili ya kujizuia na vijidudu, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao anayowafundisha.

Wanafunzi mbalimbali kutokea nchi mbalimbali wakiwa wamekaa katika chumba cha darasa, huku wakimsikiliza mwalimu aliyevaa suti pamoja na tai nyekundu, anayewafundisha wanafunzi hao. Huku nyuma ya mwalimu kukiwa na vifaa vya muziki kama vile ngoma.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa wameketi katika darasa huku wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao, na nyuma yake kukiwa na mbao nyeupe na pembeni chati mbalimbali zinazowasaidia katika usomaji.

Wanafunzi wakiwa wameketi katika chumba cha darasa huku wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao akiwa ameshika maji, na ubaoni kukionyeshwa picha ya gari; hii inaonyesha kuwa mwalimu huyu anawaeleza jambo kuhusiana na picha hiyo.

Chumba kikubwa chenye madirisha makubwa ya vioo ambacho wanafunzi waliovaa sare za shule wakiwa wameketi na wanaoneka wakiwa wanaandika. Chumba hichi kinasimamiwa na mwalimu aliyeko mbele yao aliyeaa tisheti ya rangi nyeupe.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa katika darasa la kompyuta huku mwalimu aliyevaa sweta la rangi nyeusi na barakoa nyeusi akiwasimamia wanafunzi hao ili waweze kufanya kazi zao kwa ustadi mkubwa.

Wanafunzi wakiwa wameketi katika chumba maalumu cha kompyuta, huku wanafunzi hao wakionekana kuwa wanajifunza mambo mbalimbali kupitia kompyuta hizo.

Wanafunzi wa masomo ya ufundi wakiwa wamevaa koti za rangi ya bluu, wakimsikiliza mwalimu wao aliyevaa koti la rangi nyeupe ambaye anaonekana kuwaelekeza kuhusiana na mambo mbalimbali yanayohusu ufundi.

Wanafunzi waliovaa koti za rangi ya bluu pamoja na glavu za rangi ya njano, wakiwa mbele ya meza huku mwalimu aliyevaa koti la rangi nyeupe anaonekana kuwafundisha wanafunzi hao juu ya jambo fulani.

Vijana wa kiume wamekusanyika katika meza iliojaa vifaa mbalimbali vya umeme huku wakiwa wameinama wakimwagalia mwenzao anaetengeneza kifaa hicho. Hii inaonesha kuwa vijana hawa ni wanafunzi wa elimu inayofundishwa kwa ajili ya kupata ujuzi wa umeme.

Vijana wapo katika chumba chenye madirisha makubwa, huku wakiwa wamevaa koti za rangi ya bluu na kila mmoja wao akiwa na kifaa cha kielektroniki mbele yake, hii inaonyesha kuwa vijana hawa ni wanafunzi wanaosomea mambo ya elektroniki pamoja na vifaa vya umeme.

Watu wakiwa wamekusanyika karibu na meza huku wote wakiwa wamevaa koti za rangi ya bluu, na katika meza hiyo kukiwa na kifaa cha umeme. Hii inaonyesha kuwa watu hawa ni wanafunzi wanaojifunzwa mausala ya umeme.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wamevaa koti za rangi ya bluu zinazotumika katika ufundi, huku wakimsikiliza mwanaume mmoja aliyeshika kifaa. Hii inaonyesha kuwa mwanaume huyu ndiye mwalimu, anayewaelekeza wanafunzi hawa namna ya kutumia vifaa mbalimbali.

Wanawake wawili wakiwa wameketi na mbele yao kukiwa na kifaa maalumu cha umeme, hii inaonyesha kuwa wanawake hao wanasomea mambo yanayohusisha umeme.

Vijana wakiwa wamejikusanya katika meza, iliyojaa vifaa mbalimbali vya kielektroniki kama vile simu, hii inaonyesha kuwa vijana hawa ni wanafunzi wanaojifunza namna ya kutengeneza vifaa mbalimbali vya kielektroniki.

Mwanamke aliyevaa koti la rangi ya bluu na tisheti nyeusi, akiwa amesimama mbele ya kifaa cha kielektroniki ambacho anaonekana kuwa anakitolea ufafanuzi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa darasani huku kila mmoja wao akiwa na kifaa aina ya simu ambacho wanatumia kukitengeneza hii inaonyesha kuwa wanafunzi hawa wanaweza kuelewa namna ya kutengeneza simu hizo.

Wanafunzi wa masuala ya ufundi wakiwa katika eneo maalumu ambapo linajengwa. Hii ni kuonyesha kuwa wanafunzi hawa wanaweza kufanya wanayofundishwa darasani kwa uhalisia wake.

Wanafunzi waliovaa makoti ya rangi ya bluu, wameketi katika darasa huku kila mmoja wao akiwa na karatasi pamoja na vifaa vya kielektroniki kwenye meza zao, hii inaonyesha kuwa wanafunzi hawa ni wanafunzi wanaosomea masuala ya elektroniki au umeme.

Mwanafunzi wa kike wa shule ya ufundi aliyevaa koti ya rangi ya bluu akiwa ameshika kifaa kikubwa cha mashine akionyesha namna kifaa hicho kinavyoweza kutumiwa.

Wanafunzi wakiwa wameketi katika chumba huku katika meza zao kukiwa kuna madaftari, hii inaonyesha kuwa wanafunzi hawa wapo wanamsubiria mwalimu wao ili waweze kupatiwa maarifa.

Wanaume wakiwa katika chumba cha darasa huku kukiwa na samani za mbao kati yao wote, anyesha wanaume hawa wakipatiwa elimu au ujuzi wa namna ya kutengeneza samani mbalimbali kwa kutumia mbao.

Wanafunzi mbalimbali wakiwa wameketi kwenye chumba huku wakiwa wamevalia koti za rangi ya bluu na mbele yao kukiwa na vifaa mbalimbali vya umeme. Hii inaonyesha kuwa wanafunzi hawa wanajifunza kuhusiana na masuala ya umeme.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa katika chumba cha kompyuta, huku baadhi wakitumia kompyuta hizo na baadhi wakiwa na vifaa mbalimbali vya kutengenezea kompyuta hizo.

Wanafunzi waliovaa koti za rangi ya bluu wanaojifunza namna ya utengenezaji na usambazaji wa umeme, wakiwa wanafanya majaribio mbalimbali kwa kutumia vifaa vya umeme vilivyopo katika meza zao.

Mwanafunzi wa kike aliyevaa koti la rangi ya bluu pamoja na kiremba, anaonekana kuwa anajifunza kuhusiana na masuala ya kiteknolojia, huku mashine mbalimbali za umeme zikiwa mbele yake.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wameketi katika chumba cha darasa, huku kila mmoja wao akiwa na kifaa kinachosambaza umeme pamoja na simu. Hii inaonyesha kuwa wanafunzi hawa wamepewa changamoto ya namna ya kutengeneza simu hizo.

Watu wakiwa wamekusanyika katika gari ambalo linatengenezwa, hii inaonesha kuwa mahali hapa, ni mahali ambapo watu hutengeneza aina mbalimbali za magari.

Vijana wawili wa kiume wakiwa katika chumba huku mmoja akiwa ameinama akitengeneza kifaa cha umeme kilichopo mbele yake. Hii inaonyesha kuwa vijana hawa ni wanafunzi wanaijifunza kuhusiana na masuala ya umeme.

Mwanafunzi wa kike wa masomo ya ufundi, akiwa ameketi mbele ya meza yenye kifaa cha umeme. Hii inaonyesha kuwa mwanafunzi huyu anajifunza namna ya kutumia kifaa hicho.

Wanafunzi wameketi katika chumba chenye madirisha ya vioo, huku mbele yao kukiwa na vifaa mbalimbali vya umeme na vya kielektroniki ikiwemo simu, hii inaonyesha kuwa wanafunzi hawa wanajifunza namna ya kutengeneza simu.

Wanaume wanne wakiwa katika chumba maalumu, huku wamevaa barakoa na mmoja akiwa ameshika kifaa cha kupulizia rangi ambacho anakielekeza katika meza iliyopo katikati ya chumba hicho.

Wanafunzi wameketi katika chumba cha kompyuta, huku kijana mmoja aliye vaa koti la rangi ya kijani, akiwa amesimama akimwelekeza mwenzake aliyeketi namna ya kutumia kompyuta hiyo.

Wanafunzi mbalimbali wamekusanyika katika chumba chenye vifaa mbalimbali vya umeme. Hii inaonyesha kuwa wanafunzi hawa ni wanafunzi wa chuo wanaosomea masuala ya umeme.

Wanafunzi wameketi katika chumba chenye kompyuta huku wengine wakiwa wamevaa makoti ya rangi ya bluu na mmoja wao alievaa sweta la rangi nyeusi pamoja na barakoa amesimama nyuma yao, hii inaonyesha kuwa watu hawa wanajifunza kuhusiana na maswala mbalimbali ya kompyuta.

Wanawake mbalimbali wakiwa wamejikusanya huku wakimtazama mwanamke mwenzao aliyeshika kifaa kinachotoa moto akikielekeza katika chuma, hii inaonyesha kuwa wanawake hawa ni wanafunzi wanaojifunza masuala ya chuma.

Wanafunzi wa masomo ya ufundi wakiwa wanajifunza namna ya kutengeneza vifaa mbalimbali vinavyopatikana katika gari ili kuweza kulifanya gari hilo liweze kufanya kazi.

Mwanaume mmoja aliyevaa koti la rangi ya buluu pamoja na viatu akiwa ndani ya gari, mwanaume huyu anaonekana kuwa ni fundi anayetengeneza gari hilo.

Vijana wameketi katika chumba huku walikuwa wamevaa koti za rangi ya bluu na mbele yao kukiwa na vifaa mbali mbali kama vile kompyuta na vifaa vingine vya umeme, hii inaonyesha kuwa wanafunzi hawa wanaweza kuwa ni wanachuo wanaojifunza maswala mbalimbali ya umeme.

Kijana wa kiume aliyevaa koti la rangi ya bluu pamoja na tisheti nyeupe ndani yake, huku katika meza kukiwa na vifaa vya kielektroniki. Kijana huyo anaonekana kuwa ni mwanafunzi anayejifunza maswala ya elektroniki.

Ndani ya chumba chenye vifaa vya kielektroniki, kama vile kompyuta wapo wanafunzi, wameketi wakisoma na kuelewa namna ya kutumia kompyuta hizo, huku kukiwa na mwalimu ambaye anawasimamia.

Wanafunzi wameketi katika chumba cha darasa, ambapo wakiwa wanatengeneza kifaa cha kielektroniki aina ya simu; hii inaonyesha kuwa wanafunzi hawa wanajifunza namna ya kutengeneza vifaa mbalimbali vya kielektroniki.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa katika darasa lao huku kila mmoja wao akiwa makini na masuala wanayofundishwa darasani, na kuweza kuyafanyia kazi kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kiufundi.

Vijana wa elimu ya ufundi wameketi katika chumba chao cha darasa, huku kila mmoja wao akiwa na kifaa cha electroniki aina ya simu, akiwa anaangalia namna simu hiyo ilivyoundwa na kutengenezwa.

Msichana aliyevaa koti la rangi ya bluu akiwa amesuka rasta za rangi nyeusi, akiwa na kifaa cha umeme juu ya meza ambacho anakitumia. Hii inaonesha kuwa msichana huyu ni mwanafunzi anaejifunza maswala ya umeme na teknolijia.

Wajenzi mbalimbali wapo katika eneo ambalo linaendelea na ujenzi, huku wakiwa wamevaa vifaa maalumu ambavyo vinaweza kuwakinga na ajali kama vile kofia ngumu.

Vijana watatu, wawili wakiwa wamevaa koti za rangi ya blue, na mmoja akiwa amevaa koti ya rangi ya kijani, wakiwa na kompyuta mbele yao. Hii inaashiria kuwa vijana hawa wanajifunza namna ya utengenezaji wa kompyuta hizo, na namna ya kuzitumia kwa ufasaha.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi walio katika chumba chao cha darasa chenye madirisha makubwa ya vioo huku kila mmoja wao akiwa anafanya kazi aliyopewa ili kuweza kuelewa kile ambacho wanafundishwa darasani kwa uhalisia.